Mtu akiwa na watu zingine anafinya mahali kama anashika naye ni kama akona anatumia wanaandika kitu ingine ikiwa imewekwa kando ama ku dispatch .

Kundi la watu waliovaa rasmi wakiwa katika kituo cha huduma kwa wateja. Mwanamke mmoja aliyevaa sare za kazi nyeupe ameketi kwenye dawati lenye kompyuta.

Jengo la serikali lenye maandishi Huduma Kenya kwenye sehemu ya mbele, ikiwa na rangi ya bendera ya taifa la Kenya; nyeusi, nyekundi, kijani na nyeupe. Mbele ya jengo hilo, kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama na wengine wakitembea, na pia maafisa wa usalama, na pia mazingiza ya jengo yanakuwa nadhifu, yamepangwa vizuri, kuashiria kuwa kituo rasmi katika hyo mazingira.

Kundi la mashabiki waliovaa mavazi ya rangi ya majano wengi wao wakiwa na fulana zilizo andikwa TUSKER.mashabiki hawa wanaonekana wakiwa kwenye uwanja au sehemu ya bandani wakishangilia kwa furaha na mkono.

Watu watatu na pia wamesimama nje ya bango rasmi la tukio, mmoja raisi wa kenya na watu wawili wakiwa katika mavazi rasmi ya mapango ya rangi ya bendera yakiashiria kuwa na nafasi ya juu au heshima maalum katika tokeo la waliokuwa pembea wamevaa suti na wako katika hafla ya usandizi

Naona kundi la watu waliovaa mavazi rasmi wakiwa wamesimama kwenye jukwaa lenye zulia jekundu. Baadhi wamevalia mavazi ya mashahawa wakionea kuwa ni majaji au maafisa wa sheria. Wakiwa wamebeba na vitabu mkononi mwao. Nyuma ni serikali kama Kenya au watu ambao wanafanya kazi ya kabwa.

Mhudumu wa huduma na kuna watu kwa laini, mstari na wengine ambao wamekaa chini ya tende ambayo watu wanaketi ambao wanakuwa wamevaa barakoa ya kujikinga wanapatiana.

Inatuonyesha rais mkuu akiwa na bibi yake kando yake akiwa ameshika bibilia akiwa ameweka mkono, ambaye ni wakati ambao amechukua nafasi ya rais akiwa anasema sitakuwa na itakuwa amani, kando yake kuna mahakama na watu wengine baada yake.

Afisa anatoa huduma akihudumia wananchi kwa kumwelekeza au kumsaidia kujaza fomu mezani, huku mtu mwingine akitazama jambo lililoonyesha utozaji wa huduma.

Mkuu wa mahakama na rais mkuu ambao wanaongea, wako kama mahakamani ama wako hali ambayo wanakuwa wakitandama au uwasiliano baina yao hivo.

Bango la tume ya kuhuduma ya mahakama kuhusu sera ya mafunzo kwa kitenda na utambulishi wa wanafunzi ikiashiria juhudi ya kukuza taaluma na kuwapa kijana uzoezi katika sekta ya mahakama.

Hii ni wachezaji wa mpira ya miguu waliovaa sare za rangi nyeusi na machungwa. wakiwa wamesimama pamoja uwanjani, wengine wamevaa mavazi ya kijani na njano. Wachezaji hawa wanaonekana wakisherekea na kuimba kwa pamoja.

Wachezaji wa mpira wa kandanda waliokuja pamoja kabla ya mechi kuanza ambao captain yao au mkuu wa timu anapatiwa mawaida ama wanatiwa mawaida kabla waingie uwanja, wanakuwa wameshikana pamoja.

Mwanaume ambaye amevaa suti na kioo ambaye ni kama kuna vingine vinafaa, amevaa ni jekundu vikiwa vinapatiana mawasiliano ama mawaidha kuhusu ama ni mkuu wao kwa hapo.

Inaonyesha chumba cha kusubiri ndani ya kituo cha huduma ya afya au taasisi ya kijamii ambapo watu kadhaa wameketi kwenye kiti wakisubiri kuhudumia miongoni mwa huwa mwanamke aliyebeba watu wadogo chanjo inaashiria kwa huenda kwa kuja kwa huduma ya clinic hiyo

Wachezaji wawili wa kandanda, wakiwa hewani wakipambana mpira wakati wa mechi katika uwanja wa mchezo, wamevalia sare za timu tofauti na mashabiki wanaonekana kwenye viti vya uwanjani.

Picha wakiwa kwenye dirisha la huduma katika ofisi ya posta, watu wawili wanaume na wanawake wamesimama wakihudumiwa na mfanyikazi wa posta aliye upande wa kulia mfanyikazi wa kuwa na malichwa.

Kwa hii picha vile naona ni huduma ya kuhudumia watu kama Sha ama Nssf kwa ya afya, unaenda pale najirejesha na unapeana namba yako, kama unataka ikuwe miezi unalipa pesa kama unataka ikuwe mwaka, kuna pesa ambayo wanakuambia ulipe baadae hiyo kadi ambayo wanakupatia ndio unaenda kujitibu hospitali nayo.

Timu ya wachezaji wa kike waliovaa sare za blue wakiwa uwanjani, wakijadiliana kabla ya mechi. Ikiashiria mshikamano na maandalizi ya michezo.

Timu mbili wakiwa wanacheza kwa uwanja, mmoja akiwa anatupa mwengine alafu kuna referee wa timu hapa anaongoza timu na kuna washabiki wengi waliovaa mavazi na timu wao kama mashabiki wanaonekana wakiwa kwenye uwanja.

Mwanariadha akiruka kwenye mashindano ya kuruka mbali uwanjani, jambo linaloonyesha ushiriki wa mtu kwenye urefu katika michezo ya kitaifa au kimataifa.

Kundi la viongozi wakiwa katika kituo cha huduma kwa wananchi wakiwa katika mazungumzo au ziara ya ukadhuji juhudi za serekali au taasisi katka kuboresha utoaji.

Inaonyesha ujenzi barabarani iko na mitambo miwili mikubwa ya kuchimba au kufaa hadhili ikiwa moja ni mambo ya undani mitambo ya inaonyesha karibu umbao.

Eneo la huduma za serekali hasa huduma center ambapo watu wanahudumiwa kwenye kaunta zilizo andika yaani huduma za aina za tofauti za jamii kuna kaunta tatu ambayo watu wanasa.......

Hawa wanakaa mashabiki wa timu, ambapo kuna mtu ambaye amevaa nguo maalamu nyeupe imeandikwa we now need mancity ambayo inasema tunahitaji mancity sahii, ambao watu wanavaa kama Gor Mahia ya Kenya.

Mwanariadha akiwa angani wakati wa kuruka kwenye mashindano ya kuruka mbali, ikiashiria mashindano ya riadha . Ikihusishana nguvu, kazi na ustadhi wa kuruka inayofanyika katika uwanja wa kitaifa.

Mwanamke aliyevaa suti ya blue akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya kipaza sauti nyuma yake kuna pango lenye ambayo judiciary service commission ya Kenya likionyesha kuna tokeo linafanyika katika zingaa ya rasmi.

Wahudumu wakiwa katika kituo cha Huduma Kenya wakihudumia wananchi au wakitoa maelezo kutokana na hiyo huduma mbalimbali za serikali mahali pamoja.

Kundi la viongozi na maafisa wakuu wa serikali za kisheria wakiwa wamesimama pamoja kwa picha ya pamoja, wamevalia mavazi rasmi baadhi yao wakiwa kwenye suti taalam huku wengine wakiwa wamevaa majoho ya rangi mbali ambalo waashiria wa lipa wa kawa au mavazi za nyuma au kuu zinayojitahidi taifa au kimataifa.

Kuna kundi la wanariadha wakikimbia mbio kwenye uwanja wa idara wakivalia mavazi ya mchezo wa kitaalam zenye nambari za utambulisho kifuani na wote wako katika njia tofauti za kukimbilia zilizochorwa kwa mistari nyeupe kwenye uwanja wa rangi nyekundu. manthari ya picha yanaonyesha uko kukiwa na watangazaji wengi kwenye jukwaa.

Maafisa wa kuhudumu wakiwa kwenye banda la maonyesho la huduma za umma penye kompyuta zimewekwa i mezani huku makunduzo yakifanyika karibu. Hii inaonyesha juhudi za kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa njia za kidijitali na uwazi.

Tunaona kundi ya wanahumia, waliwa uba mazali raspi wendi wahu wakiva kwenye suti, wakiva ndani ya ofisi, autumba raspi chenye mbao, kutane na mbao, mwepo moja wama naunga mekiti kwenye kiti mbele ya kamera na kujifacha ki hidi. Hina kwa matangazo ya mmoja kwa mmoja na makini yote kwa hali ya mamangili ya zumba.

Malaika wa watu ambao wamekuwa watu wenye kusubiri kumea mikiti, kwa kiti cha kusubiri. Zingine kutakuwa na polisi ambaye anachunga, na hapa ni matalamu ya huduma. Zingine zimeketi chini wakiwa kwa mita, na zingine zimesimama wakiwa wamevaa nguo rasmi.

Rais mkuu wa Kenya pamoja na mkuu wa mahakama wakiwa wanapatiwa urais baada ya kushinda shindano ya rais wanapatiwa na mkuu wa mahakama.

Hii ni tangi inayotumika nyumbani ama mahali pengine kama hospitali, shuleni na kadhalika kuwa mahali watu wanatumia kama ya kuoga ambayo wanaweka juu ya nyumba. Kama hizi tangi inatumia inakaa kama iko pahali ya watu wa kazi wanafanya ambayo wanatumia kuhifadhi maji baadae watumie au watumie kwa msikitini au kutambudha au kuosha nguo.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ya wanasheria, mavazi meupe na black pamoja na nywele za bandia za rangi nyeupe, ishara ya jadi ya taalamu ya sheria. Wengine wanaonekana wakiwa mbele ya makusaiya wakisoma maandishi inayoashiria kuwa wako katika tokeo rasmi.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamesimama mbele ya washabiki wao wakipunga mikono ikiashiria shukrani kwa mashabiki baada ya mechi mshirikiano wa timu au kusherehekea ushindi pamoja.

Mashabiki wengi walioko uwanjani, wakiwa wanapatia kila mtu na timu yake, kuna timu mbili hapa, moja ambayee amevaa shati ya buluu na ingine na ya yellow ama wanjano, wakiwa wana.

Inaonyesha jajii akiwa amevaa mavazi rasmi ya mahakama na akizungumza katika nimbari hafla ya kiashiria au tokeo rasmi lililohusiana na haki.

Tunaona wachezaji wawili wa mpira wa vikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi iliyoandikwa Kenya akibeba mpira wa vikapu huku mchezaji mwingine akiwa amevaa jezi ya kijana na akijaribu kumzuia, mandari ni ya uwanja inaonyesha viti injao kuwa na kwenye.....

Sehemu ya huduma kwa wateja ndani ya jengo la huduma Kenya kuna meza mbili zenye maandishi information desk ambapo waluhudumu wawili wameketi tayari kusaidia wananchi, nyuma zao kuna mapango na sehemu ingine ya ofisi.

Mtoto akiwa ameketi mbele ya meza katika ofisi ya utalii huku akihudumiwa na maafisa waliovaa rasmi vile ya kupata cheti cha kuzaliwa, kitambulisho au huduma zingine za kisheria.

Inaonyesha mtu ambaye ako kwa uwanja wa jamhuri. Ni kama watu wa kutembea ama watu wa kuruka maruko mbalimbali ambaye anaruka na kubwa ambaye mtu wa kama amevaa ameandikwa mwili na nyuma yake kuna mkono wa amani.

Watu wa washabiki wengi walio wamefika uwanjani na bado hakuna rais mkuu wa Kenya Uhuru na hata kuna Raila Odinga na hata Ruto rais mkuu aliowanashabiki timu yao.

Tunaona wahudumu wa ofisi wakiwa wameketi kwenye county za huduma chini ya pango lililoandikwa NCA services. Kila wahudumu yuko mbele ya kompyuta wakionekana tayari kuhudumia wateja. Mazingira ni safi na ni mwangazo mzuri, yanayoonyesha mapangilio rasmi ya ofisi ya utoaji huduma wa umma. Hii inaashiria utoaji wa huduma za kisasa.

Tokeo rasmi la kuapishwa kwa kiongozi wa serikali mbele ya umma, kiongozi huyu amesimama mbele ya jukwaa la kisasa akiwa ameweka mkono juu, na ni Uhuru Mwigai Kenyatta kiongozi wa Kenya, akiwa mwakama aliovaa mavazi rasmi kwa rais ambayo sehemu ya mchagua au mtaalamu wa serikali katika taifa.

Washabiki wa timu ambao wamekuja uwanjani kusupport timu yao, kuna mwanamke amesimama akiwa anavaa Kenya airways na kuna watu wegine nyuma yao wanasubiri au wanatazama mpira kwa mkalio wao.

Watu wengi wakiwa wameketi kwenye chumba cha kusubiri katika kituo cha huduma kwa wananchi wakiwa na stakabadhi mkononi likiashiria utambazaji wa huduma wa serikali.

Tunaona kundi la mashabiki wakiwa na furaha na shangwe wakishangilia kwa mkono juu, wamevaa mavazi ya rangi tofauti, baadhi yao wakiwa na jezi zulizoandikwa Kenya, ishara kuwa wanaunga mkono timu ya taifa au wanasherehekea tukio la mchezo wengine wanapiga makofi uzalendo na furaha.

Huyu msichana mrembo ni mtu ambaye ni wa Bandari FC na ni fans ya hiyo team ambayo ana support au anapatia sapoti hao wachezaji wa hiyo timu ambayo ni timu kubwa kwa hiyo Kenya hapa, ambayo hata yeye anataka akuwe n mahindi, washinde na hao wakiwa wanafika burudani.

Picha inaonyesha picha ya supreme court of Kenya hiyo ni mahakama kuu ya Kenya ambayo inasema LGBTQ watu wa kisasa au kanisa ambao wako na jukwaa ama wako na nafasi wanaeza kuwa kila mahali ya Kenya ambao ulivyo.

Umati mkubwa wa watu umejaa ndani ya uwanja wa mchezo kukionekana kushiriki tukio la kijamii wa mchezo watu wengi wamesimama wengi wameinua mkono juu huenda wakishangilia viongozi wachache wameonekana upande wa juu wa jukwa kubwa.

Watu wengi wakiwa kwa uwanjani wakiwa wanatazama mpira wa kandanda, watu hawa ni washabiki wa timu ambao wanavaa shati ya buluu wakiwa mmoja wao ako na board juu khwakhola ambao wote ni washabiki.

Mechi ya kadanda katika timu mbili moja ikiwa na jezi, na kundu na nyingine jano buluwa mchezi mchezaji, alivagi kundu anawanikana kizibiti mpira kwa usadu huku mchezaji na timu enzani wa kinzigira wa kicharibu kuzuia uanja, kwa hivyo uzalendo na hinchi au wazuwizi hali ya ju uzalendo hivyo kwa mchara.

Maafisa au watoa huduma wakiwahudumia wananchi katika mazingia ya chini ya miti, meza zimewekwa na watu, wananchi wakiwa na fomu au imeandikwa na kuairishwa kwa makini. Wanachi wanaonekana wakiwa na stakabadhi mkononi ishara ya kupata msaada au huduma rasmi.

Umati wa mashabiki wa soka waliovaa mavazi ya kijani na nyeupe wakiwa na shangili na furaha, huku mmoja akiwa amepaka mwili rangi ya timu ikiashiria uzalendo, mshikamano na mapenzi ya dhati ya timu.

Halaiki ya watu ambao wamekunjana kwa uwanja kama washabiki wa timu ambaye iko na wanawake wanawiri kama hata wazee wako hapa, wakiwa wanatazama mpira na kwa timu yao wanacheza hata kuna mtu ambaye amebeba firimbi.

Inaonyesha wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakisherekea kwa furaha, wamevaa sare za timu moja na watu wengine wakiwa wanakaa watu ambaye walikuwa wameketi, hii inaashiria umuhimu wa mchezo katika kuimarisha afya, urafiki na mashikamano wa kijamii ambao inasaidia watu wote.

Mhudumu wa huduma wa Kenya akiwa kwa mradi wa ofisini wakiwa wanavaa mavazi ya rasmi ya koti nyeupe na ikiwa na nyekundu hapo mkononi.

Eneo la uwanja, watu, na kuna mashabiki na wachezaji wa mpira wa Gor mahia na AFC ambaye mechi ni nil nil ambaye watu pingamizi inapita forty two seconds bado.

Ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa sare za rangi ya majano na kijani kibichi wakiwa uwanjani. Wachezaji hao wanaonekana kufurahia na kusherehekea pengine baada ya kufunga mbao. Baadhi yao wamekumbatwa wengine wakipiga makofi na tabasamu usoni uwanja hiyo.

Kikundi cha mashabiki wa mpira wa mguu wakiwa wamevalia vulana zenye mimbo la Bandari F.C na wakibeba mapango yenye maandishi ya Bandari, mapango wengi.

Tokeo rasmi la kuapishwa kwa kiongozi wa kitaifa mwanaume aliyevaa suti, Uhuru Kenyatta, na alishika bibilia juu kwa mkono bila kofia ishara ya kuapa. Mbele yake kuna kipaza sauti na nyimbo ya taifa.

Mwanariadha akitua kwenye mchanga baada ya kuruka kwenye mashindano ya kuruka mbali. Mwanariadha huyu anaonekana akiwa na furaha huku akiwa bado ameegemea ardhini baada ya kutua.

Lebo ya chama cha kisiasa cha Jubilee . Lebo ni rangi nyekundu ikiwa na picha, ikiwa nyeusi, ikiwa matawi ya msituni ishara ya amani. Chini ya lebo kuna maandishi jubilee na kauni mbio mbele pamoja na ushirikano na maendeleo pamoja.

Hali ya eneo inaonyesha eneo la Huduma ambapo watu wanapatiwa huduma vile unataka ,kuna wanawake ambao wamevaa nguo aina ya huduma sketi black sketi na vile wanakuwa na ubora huduma hiyo.

Inaonyesha watu wakiwa ndanii ya kituo cha huduma kwa wananchi wakihudumia kwenye kaunti. Huduma za serikali kuashiria upazaji wa huduma muhimu kama vile vitambulisho au huduma za serikali.

Hafla rasmi ambapo jaji anaapishwa mbele ya viongozi wengine wa serekali jambo linaloonyesha mchakato wa kisheria na kudhibitishwa kwa kuishia maafaa ya mahakama pamoja na utawala wa sheria katika taifa.

Kando ya barabara ama lami ambayo iko na uchafu mingi mahali pa kupitia maji ama inao watu wameweka chafu mingi karatasi hata wakikula chakula wanatupia hapa.

Umati wa watu walioshangilia kwa furaha wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya timu au mashambiki, wengine wameinua mikono juu na sura zao zinaonyesha misimiko mkubwa

Miundo pindu ya bomba kubwa la maji linaloelekewa kwenye kisima au tanki lililochimbwa ardhini, bomba hilo limawekwa kwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji likiwa limewekwa katika mazingira ya ulio na mimea ya asili pembeni.

Inatuonyesha sehemu ya ndani ya kituo cha center ambapo watu wanapokea huduma mbali za serikali, kwa kaunti tofauti zenye maandishi watumishi waserikali wameketi nyuma kaunti huku baadhi ya wanainchi wakiwa wanaviti vingi wakiwa vya rangi za mabendera Kenya ya tofauti.

Kundi la wanaume waliovaa rasmi wengi wao wakiwa wamevaa suti na mashati ya kitaalamu wakisimama karibu na dawati lenye komputa. Wanaonekana wakiwa kwenye tukio rasmi ya ukaguzi katika ofisi au ofisi ya serikali au shirika. Mmoja wa wanaume hawa anaonekana kwa kitu kinachoonyesha ushirika wa komputa hiyo.

Kundi la watu waliokusanywa kwenye mkutano wa hadhara au comeback ya kisasa, watu hao wanashangilia kwa furaha huku wakibeba mapango na mapereo yaliyoonekana ni kazi la dini.

Watu wengi ambao wamekuja pamoja ambao wanasalimiana rais mkuu wa kenya Ruto. Baadaye wanasalimiana na mama amekuja ni kama hafla ama kutoa hutuba ya rais.

Inatuonyesha picha hii, kundi la mashabiki walioketi kwenye jukwaa wakiwa katika hali ya furaha na watu hawa wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali pale wakiwa wana fulani zenye nyimbo za Kenya kama vile Kenya Airways, mmoja wa mashabiki vile kabisa amekuwa na bendera ya Kenya akionekana kuchochea watu.

Kundi la watu wakiwa wanaketi chini wakiwa wanasubiri na kuna polisi ndani yao ameketi hapo. Na kuna mmoja ambaye amevaa suti anapatiwa mawaidha ama wanasaliana na ako na mbele yao na hapa ni posta.

Kundi la vijana waliovaa vulana na mavazi ya kijani kibichi wakiandamana barabarani. Wengine wamesimama juu ya matatu iliyopakwa rangi angafu wengi wao wakionekana na furaha wakipiga kelele au kuimba. Hii inaonekana wao ni mashambiki wa timu ya soccer huenda hii ni gormahia kutokana na rangi kijana ambapo...

Inaonyesha watu wengi wanawake na wanaume wengi, hao wakiwa wameketi chini wakisubiri kuingia na kuna watu ambao ameingia na kuna askari anapatia watu kama wataingia next .

Inaonyesha eneo la huduma na watu na wanawake ambao wamekaa kiti ya wasubiri nao wanasubiri ama kuna mbele yao kuna karatasi kama atawasiliana ama anapatia mtu hivyo vilivyo anakuwa na huduma hiyo.

Wanawake wawili wameketi vizuri na mwanaume ambaye amevaa suti.